Mtambo mkubwa wa kuzalisha umeme kando ya bandari yenye shughuli mingi. Majengo ya viwanda, matangi makubwa na minara mirefu zimetawanyika katika eneo lote. Nyuma meli nyingi na kontena zinaonekana zikipakuliwa na kupakiwa bandarini.

Kiwanda cha kuzalisha umeme kinachoonekana kutoa moshi mweupe kimejengwa katikati ya mazingira ya milima. Miundo kadhaa ya majengo na mabomba imepangiliwa. Eneo linalozunguka kiwanda ni la wazi na lina mimea michache.

Bwawa kubwa au daraja la maji linaonyeshwa. Njia ndefu pana inavuka juu yake ikiwa na nguzo na taa za barabarani pande zote mbili. Miundo mikubwa ya chuma na majengo yanaonekana kwa mbali ikidokeza mitambo ya kudhibiti maji.

Nyanja ya kijani kibichi inaonekana ikiwa na safu za nguzo kubwa za umeme zikinyoosha mbali. Waya za umeme zimefungwa kati ya nguzo hizo, zikionyesha miundombinu ya usambazaji wa umeme.

Jengo refu la ghorofa linaonekana likiwa na madirisha makubwa ya kijani. Kuna bango la majano lenye ujumbe wa onyo likingi'ngi'nia kati kati ya jengo. Miundo ya chuma inaoonekana kama nguzo imeunganishwa kwenye kuta za jengo. Sehemu ya chini ya jengo inaonekana kuwa na maegesho.

Kituo kikubwa cha kusambaza umeme kinaonekana wazi chini ya anga la buluu. Nguzo za chuma zenye miundo tatu zimesimama wima vikiunga mkono nyaya za umeme. Vifaa vingi vya umeme ikiwemo vikusanya umeme vimepangwa kwa utaratibu kwenye eneo la changarawe.

Eneo kubwa la kituo cha umeme linaonekana wazi. Nguzo ndefu za chuma zilizopangwa kwa safu ndefu zimesimama zikiwa zimebeba nyaya za umeme. Njia za changarawe zinapita katikati ya vifaa zikitoa nafasi ya kutembea.

Kituo kikubwa cha kuzalisha umeme kinaonekana kutoka juu. Kuna majengo makubwa yenye mashabiki wa kupozea juu. Mabomba mengi yenye rangi ya buluu na kijani yanaonekana. Eneo lina barabara chache za udongo na minara ya umeme.

Mazingira yanaonyesha mitambo mikubwa ya umeme, minara mirefu ya chuma inasimama juu angani. Kuna waya mingi za umeme zinapita angani. Arthini kuna mawe madogo na barabara za vumbi. Hii inaonyesha kituo cha umeme yenye nguvu.

Milima ya kijani kibichi imefunikwa. Nguzo za umeme zimesimama wima. Mashamba yanalimwa miteremikoni, anga la buluu linafunika mandhari. Miundo mbinu ya umeme inaonekana wazi.

Mazingira ya nje ya kiwanda cha kuzalisha umeme wa joto ardhi yanaonekana yakiwa na minara mirefu ya kupozea na mabomba makubwa yanayotoa moshi mweupe. Mfanyakazi, amevaa fulana ya manjano na kofia ngumu, anatembea kwenye njia kuelekea kituo.

Eneo hili lina kituo cha umeme chenye transfoma kubwa kadhaa zilizopangwa mfululizo. Miundo mikubwa ya chuma na nyaya nene za umeme zimetanda angani zikipitisha nguvu za umeme. Ardhi chini imetengenezwa kwa saruji na kokoto.

Miundo mirefu ya chuma na nyaya ya umeme imeaonekana. Wafanyakazi wamevaa fulana za manjano wanafanya kazi karibu. Kuna utepe wa manjano na mweusi unaoweka mipaka ya eneo. Mazingira yanaonekana kama kituo cha kusambaza umeme.

Nguzo ya umeme imejaa nyaya nyingi zilizounganishwa kwa njia tata. Nyaya za umeme na mawasiliano zimechanganyika. Mwangaza wa jua unaonekana kutoka upande wa juu kushoto. Anga is bluu lenye mawingu meupe linaonekana nyuma ya nguzo.

Bwawa kubwa lenye maji ya kahawia linaonekana likiwa na miundo ya chuma iliyojengwa juu yake. Pempeni ya bwawa kuna barabara nyembamba na daraja dogo. Kituo cha umeme kiko mbali kidogo kikiwa na minara mingi ya chuma na nyaya za umeme. Eneo hilo limezungukwa na miti na nyasi zilizoanza kukauka ishara madhari ya milima.

Mifumo mingi ya mvuke mweupe inavuka kutoka kwenye mitambo mikubwa ya kuzalisha umeme. Kituo hiki kimejengwa katikati ya eneo kubwa lililofunikwa na miti na vichaka. Milima na mabonde yanaonekana yakifanya mandhari pana. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika.

Nguzo kubwa ya umeme yenye nyaya nyingi imesimama katikati ya mandhari yenye vichaka na milima kwa umbali. Safu ya nguzo hizo inaonekana ikiendelea mbele ikipita katika njia isio na mimea mingi. Baadhi ya matawi ya miti yameoonekana yakichomoza mbele yakifunika kidogo sehemu ya picha. Juu anga lina mawingu meupe.

Kundi la watu wamekusanyika nje chini ya mti mkubwa. Wameketi kwenye viti mbali mbali. Wengi wao wanaonekana kusikiliza na kushiriki katika mkutano. Mazingira hayo yanaonyesha eneo la wazi.

Tembo mdogo mwenye rangi ya kahawia amesimama kwenye udongo mwekundu wa kila matawi na majani. Ameelekeza mkonga wake chini kuelekea chakula. Nyuma yake kuna miti na kundi la watu wanaoonekana wakiangalia kwa mbali.

Nyani mwenye manyoya ya kijivu ameketi chini akiwa ameshika au kula kitu cheupe, ameangalia chini kwa umakini. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa na udongo usio na mimea mingi.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wamevalia fulana za rangi angavu za kijani kibichi na chungwa, wako kwenye eneo wazi. Wawili kati yao wako mbele wakitabasamu na kuangalia kamera. Wanaonekana kushiriki shughuli ya kijamii.

Kundi la watu wanatembea kwenye njia ya udongo katikati ya eneo lenye vilima. Nyuma yao kuna mitambo mikubwa ya upepo inayozalisha umeme, ikiashiria chanzo cha nishati safi. Kando ya njia kuna miti na nguzo za umeme.

Mandhari pana ya mashamba yenye nyasi ndefu na vichaka inaonekana. Uzio wa miti na waya unaonekana ukiweka mpaka eneo hilo ukipotea kuelekea upeo wa macho. Anga lina mawingu meupe.

Mto wenye maji chafu na taka nyingi unaonekana uliopo katikati ya eneo lenye makazi ya watu. Pwani zake zimejaa taka na udongo uliofurika huku majengo duni yakionekana kwa mbali. Watu wachache wako kando ya mto.

Jengo hili linaonyesha jengo kubwa la saruji likiwa limejengwa kando ya njia au ukuta wa zege. Udongo umefukuliwa kuzunguka msingi wake kuashiria labda shughuli za ujenzi au matengenezo. Mbali kidogo, miundombinu ya umeme na majengo mengine yanaonekana chini ya anga.

Kundi kubwa la watu wakiwemo wanafunzi na watu wazima wamesimama kwenye eneo lenye miti huku wengi wao wakiwa wamevaa barakoa. Baadhi yao wanashikilia miche midogo kuashiria wanashiriki katika shughuli ya upandaji miti.

Mbuni wanne wanatembea kwenye nyasi za kijani. Majengo marefu ya jiji yanaonekana kwa umbali. Anga lina mawingu meupe na buluu kidogo. Eneo hili linaonekana kama mbuga au hifadhi. Inaonyesha wanyamapori karibu na mazingira ya mjini.

Msichana mdogo anatembea katika eneo la makazi duni. Mabanda yaliyojengwa kwa mabati na matofali yamejipanga nyuma. Maji machafu na takataka ndogo zimetapakaa ardhini. Kuku na bata wanatembea huru katika eneo hilo.

Eneo lililohadhiriwa na mafuriko linaonyesha uharibifu mkubwa. Nyumba za makazi duni zimejaa uchafu na taka zilizoletwa na maji. Maji machafu yanapita mbele. Majengo marefu ya ghorofa kadhaa yanaonekana nyuma huku nguo zikining'inia nje.

Kifaru mkubwa na mdogo wanatembea kwenye nyasi ndefu zilizokauka. Kifaru mkubwa ana pembe mbili na anaonekana akitafuta chakula, huku mdogo akimfuata kwa karibu. Mandhari ya nyuma ina vichaka na milima ikiashiria mazingira ya wanyama pori.

Wanawake kadhaa wanajishughulisha kuchota maji kutoka kwenye mto wenye maji machafu huku wakisimama kwenye matope. Wamebeba vyombo mbalimbali kama ndoo na mitungi ya plastiki. Hii inaashiria upungufu mkubwa wa maji safi na salama ya kunywa katika eneo hilo na hivyo wanalazimika kutumia maji chafu ambayo yanaweza kuhatarisha afya zao.

Huyu ni kifaru mwenye pembe imara. Mnyama huyu anakula majani na matawi. Ngozi yake nene ina rangi ya kijivu. Amesimama kwenye udongo mkavu, labda Savannah.

Mto umejaa uchafu na taka taka nyingi, watu kadhaa wanatupa taka kando ya mto. Majengo madogo yanaonekana kando ya kingo, kuna mimea michache kando ya maji. Hali hii inaonyesha uchafuzi wa mazingira.

Tukio hili linaonyesha wachezaji watatu wakiwa katika mavazi ya kitamaduni. Wanawake wawili walio mbele wamevalia sindilia nyekundu, sketi nyeupe na mapambo ya shingo na kichwani. Mwanaume aliyekatikati anapiga ngoma huku wote wakionekana kufurahia. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mimea na anga wazi.

Ukuta umepambwa kwa mchoro mkubwa wa uso wa mtu. Mchoro huo una rangi angavu na mistari ya kipekee ukionyesha sanaa ya mitaani. Gari la rangi ya fedha limesimama mbele ya ukuta likiwa limeegeshwa barabarani. Upande wa kulia, sehemu ya gari jingine la rangi nyeusi inaonekana.

Mwanamke anasafisha nguo kwa mikono yake, akiwa ameinama mbele ya ukuta wa mabati. Anatumia ndoo za rangi tofauti, huku maji yakitiririka kutoka kwenye bomba lililo karibu. Eneo hilo linaonekana kuwa la hali ya chini, ambapo huduma za maji ni chache.

Pundamilia kadhaa wanakula nyasi katika savanna . Njia ya udongo inapita katikati ya mandhari, majengo marefu ya jiji yanaonekana mbali kabisa nyuma. Anga ni la buluu, na mawingu mepesi yamejificha.

Mabomba makubwa mawili ya buluu yanapita juu ya mfereji wenye maji safi ya kijani kibichi. Mabomba haya yameunganishwa kwa viungio vikubwa na yamewekwa juu ya miundo ya saruji. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mimea.

Mwanamke ameketi kwenye shuka jeupe chini kwenye mti mkubwa, anashika matunda madogo mekundu na vitu vingine. Nyuma kuna miti mingi mirefu ya kijani kibichi. Mazingira yanaonekana tulivu na ya kupendeza sana.

Wanaume wanne wanajitahidi kusafisha taka nyingi. Wamevaa fulana za rangi ya kijani zinazongaa. Wanatumia vijiti na zana kukusanya uchafu kutoka majini. Nyuma kuna rundo kubwa la takataka na makaazi yasiyo rasmi.

Watu watatu wamesimama juu ya mlima wakiangalia mandhari ya bonde wamevalia mavazi ya michezo na wanabeba begi za mgongoni kwa mbali mitambo ya upepo inaonekana.

Mtoto mdogo amesimama akishika mche wa mti. Mtu mzima ameinama akipanda mimea mengine. Eneo lina udongo na linaonekana kuwa wazi. Watu wengine wanaonekana wakifanya kazi nyuma.

Kundi la wanafunzi na watu wazima wamekusanyika katika eneo lenye nyasi, wakishiriki katika shughuli ya upandaji miti. Mimea midogo iliyopandwa kwenye mifuko ya plastiki, imewekwa rundo mbele yao. Baadhi ya wanafunzi wamevalia sare za shule, kuna jengo la shule lenye paa la bluu linaonekana nyuma.

Eneo hili limejawa na rundo kubwa la takataka na uchafu wa kila aina ikiwemo nguo zilizotupwa, mifuko na vitu vingine visivyo tambulika. Takataka hizi zimezagaa ardhini zikionyesha mazingira yasiyotuzwa na huenda ni ishara ya maisha magumu ya wakazi wa eneo hili.

Mto mchafu unapita kati kati ya mandhari yenye majengo na miti. Takataka nyingi zinaonekana zikielea juu ya maji na kukwama kwenye mawe. Majengo makubwa ya viwanda yanaonekana mbali yakionyesha shughuli za binadamu. Mazingira yamejaa uchafu na yanaonyesha adhari za uchafuzi wa mazingira.

Jiji kubwa lenye majengo marefu, baadhi yakiwa yamejengwa kwa mtindo wa kisasa. Barabara za lami zinatambaa kati ya majengo, huku baadhi ya maeneo yakiwa na miti na nafasi wazi. Anga lina mawingu meupe, likionyesha mandhari ya jiji kubwa.

Kundi la watu limekusanyika nje karibu na gurudumu na mkono uliojaa tope na viti. Baadhi ya watu wamevaa fulana nyeupe na glavu wakionyesha kazi za kujitolea. Nyuma yao kuna jengo lenye paa la bati na ishara iliyoandikwa Office of the President .

Jengo kubwa la kihistoria lenye mnara mrefu linaonekana. Mnara huo una saa kubwa na bendera juu. Eneo lina bustani za kijani na magari yameegeshwa. Mazingira yanaonekana kama makao makuu ya serekali.

Eneo kubwa lenye nyasi za kijani kibichi linaonekana wazi. Miti mirefu yenye majani mengi imesimama imara kote kwenye bustani. Kuna benchi ndogo katikati ya miti ikiashiria mahali pa kupumzika. Anga linaonekana kua jeupe kidogo, likionyesha hali ya hewa ya kawaida.

Mwanaume amesimama katika eneo lenye nyumba nyingi zenye paa za mabati, akionyesha kitu kwa mkono wake wa kulia. Amevaa kofia na nguo za kazi zenye mistari ya kijani. Nyuma yake kuna milima ya uchafu na mimea.

Bwawa dogo limejaa majani ya maji. Mti ulioanguka umevuka bwawa hilo. Mazingira yana miti mingi na mimea, anga linaonekana wazi juu ya miti, hii inaonyesha mandhari tulivu ya asili.

Mandhari tofauti ya asili yanaonekana, ikiwemo maeneo yenye nyasi ndefu, mito midogo, mimea ya jangwani na majengo ya mbali kama vile mnara wa maji. Hii inaashiria utofauti wa mazingira.

Nyati mwenye pembe amesimama karibu na uzio. Nyasi za kijani na miti zimezunguka eneo hilo. Kuna bango la kijani likiwa na picha ya mnyama mwingine. Mnyama huyu anaonekana akiangalia upande wa mbele.

Mifuko mikubwa iliyojaa taka ikiwemo plastiki na karatasi imetundikwa kwenye mizani. Nyuma yake kuna milima ya taka iliyorundikana ikionyesha eneo la ukusanyaji wa taka. Eneo hilo limezungukwa na mabati.

Mazingira ya asili yanaonyesha mti mkubwa uliosimama pekee kando ya bwawa dogo la maji. Nyasi za kijani kibichi zimefunika ardhi zikionyesha eneo la wazi. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika likionyesha hali ya hewa tulivu.

Jengo limebomoka kwa sehemu karibu na mto unaotiririsha maji machafu. Takataka na mimea imetawanyika chini ya jengo na kando ya mto, mtu anaonekana kwa mbali karibu na maji akionyesha uwepo wa binadamu licha ya mazingira magumu.

Simba jike anatembea kando ya barabara ya udongo akipita magari kadhaa ya watalii. Ndani ya magari hayo watu wanaonekana wakimwangalia simba huyo, baadhi yao wakitumia darubini. Mandhari ina miti na vichaka vingi, ikionyesha mazingira ya hifadhi ya wanyama pori.

Njia ndefu iliyojengwa kwa matofali ya rangi ya udongo. Inapita katikati ya msitu mnene wenye miti mingi na mimea mingi ya kijani kibichi. Mandhari inaonyesha utulivu na uzuri wa mazingira ya asili.

Kundi la wanawake na watoto wamesimama kwenye foleni. Wengi wa wanawake wamebeba watoto migogoni. Wamevalia nguo za rangi mbalimbali na vitambaa vichwani. Anga la buluu na miti linaonekana nyuma. Hii inaweza kuwa foleni ya kupata huduma au msaada.

Ndege mkubwa aina ya mbuni anatamba kwenye nyika yenye nyasi ndefu zilizokauka. Ana shingo ndefu yenye rangi ya waridi na manyoya meusi. Kwa mbali, mandhari tambarare inaendelea hadi kwenye upeo wa macho ambapo jiji linaonekana kwa mbali. Anga ni jeupe.

Wafanyakazi wanne wanajishughulisha na usafishaji wa maji, wamevaa fulana za manjano angavu na kinga miguuni. Mmoja anashika rundo kubwa la uchafu kutoka majini, eneo linaonekana kuwa na takataka nyingi kando ya maji.

Mabaki mengi ya chupa za plastiki yamerundikana, machupa haya yamewekwa kwenye rundo kubwa na yamebanwa pamoja yakisuburi kuchakatwa. Mtu mmoja anaonekana upande wa kulia akisimama mbali, kuna majengo na miti mingine ikionyesha mazingira ya viwanda.

Mlima mkubwa wa takataka umejaa uchafu nguo, plastiki na taka nyingine zimetawanyika. Kuna njia nyembamba katikati ya milima hiyo. Watu wawili wanaonekana wakitembea kwa mbali. Hii inaonyesha dampu kubwa la takataka.

Mamba mkubwa amelala nusu ndani ya maji. Maji yanaonekana machafu na yenye rangi ya kahawia. Kuna udongo na matope kando ya maji. Miti michache inaonekana kwa mbali upande wa pili wa maji.

Maporomoko ya maji yameshuka chini ya miamba mikubwa huku miale ya jua ikipenya kupitia miti mirefu na kuangaza eneo hilo. Eneo hilo limepambwa kwa mimea mingi ya kijani kibichi pembeni na sauti ya maji ikitiririka inajaza anga.

Kifaru mweusi amesimama katikati ya nyasi ndefu akiangalia mbele. Ngozi yake inaonekana kua na rangi ya kahawia na kuna pembe mbili juu ya pua yake. Nyasi zilizokauka zinamfikia hadi kifuani na mazingira yanaonekana kama pori kavu.

Kundi la pundamilia limesimama katikati ya barabara ya udongo iliyozozungukwa na nyasi ndefu. Wanaonekana wametulia wakichunga au wakipumzika. Mandhari ya mbali yanaonesha miti na anga la wingu.

Wanaume kadhaa wamesimama ndani ya mto wenye maji machafu, wakisafisha uchafu kwa kutumia dhana mbalimbali, ikiwemo nyavu na mikono yao. Inaonekana ni harakati ya kusafisha mto au eneo lenye maji taka.

Mwanamke anatabasamu ameketi kwenye benchi la mbao. Benchi limefunikwa na shuka ya buluu na njano. Amevalia kaptula nyeupe na sweta ya rangi nyepesi. Kuna begi la chupa za maji karibu yake. Mazingira yana mimea mirefu na taka chache chini.

Eneo la wazi lenye magari mengi ya aina ya dala dala linaonekana chini ya anga lenye mawingu. Barabara ina unyevunyevu labda baada ya mvua. Watu wachache wanaonekana wakisimama karibu na kuna mabango machache kwa umbali.

Huu ni mtaa wenye shughuli nyingi, ambapo gari la abiria la rangi ya chungwa, almaarufu kama matatu limesimama, na mlango wake uko wazi. Abiria na wapita njia wanaonekana wamekusanyika karibu na gari hiyo. Majengo marefu yamejitokeza nyuma.

Mradi wa usafiri wa umma unaonekana ukiwa na mabasi mawili ya kijani na manjano yaliyoegeshwa barabarani. Mwanaume mmoja amesimama mbele ya basi, ameshikilia bango linaloelekea kuashiria bei ya usafiri. Watu wengine na mabasi zaidi yanaonekana kwa mbali.

Huu ni mtaa wenye shughuli nyingi ambapo mabasi ya abiria almaarufu kama matatu yamesimama na milango yake iko wazi. Abiria na wapita njia wanaonekana wamekusanyika karibu na magari hayo. Majengo marefu yamejitokeza nyuma.

Huu ni mtaa wenye shughuli nyingi ambapo basi la abiria almaarufu kama matatu limesimama na mlango wake uko wazi. Abiria na wapita njia wamekusanyika karibu na gari hilo. Majengo marefu yanajitokeza nyuma.

Mstari mirefu wa magari meupe yenye mistari ya manjano na machungwa, umesimama barabarani yanaonekana kama daladala. Watu wengi wanasubiri kupanda magari hayo. Majengo marefu yanaonekana nyuma.

Barabara pana yenye magari mengi inaonekana, ikiwemo malori na magari madogo. Upande mmoja wa barabara una miti mirefu huku upande mwingine watu wakitembea kando ya njia. Hali ya hewa ina mawingu kidogo ikionyesha siku ya kawaida ya barabarani.

Basi ndogo la abiri, maarufu kama matatu limepambwa kwa rangi nyeusi na machungwa na lina maandishi vans na twins . Mtu mmoja amesimama kwenye mlango wa basi. Nyuma ya basi hilo kuna majengo marefu.

Makutano ya barabara, yanaonekana yakiwa na ishara za tahadhari kwa watembea miguu. Nyasi za kijani kibichi, zimefunika maeneo ya wazi kando ya barabara. Basi la kijani lenye michoro, linaonekana limeegeshwa upande wa kulia. Kuna magari kadhaa yanayopita barabarani.

Matatu nyeupe limesimama likisubiri abiria. Mwanamke amesimama mlangoni akitumia simu, watu kadhaa na mabasi mengine yanaonekana nyuma. Kuna uchafu chini ikionyesha eneo la umma. Hii inaonyesha kituo cha mabasi kilicho na shughuli nyingi.

Basi ndogo la abiria almaarufu kama matatu lenye rangi ya kijani na njano limeegeshwa barabarani. Makanga anasimama karibu na gari hilo akishawishi abiria huku watu wengine wakipita njiani. Basi hilo lina mabango yenye orodha ya njia na nauli zake.

Mtaa wenye magari mengi, mabasi na watu wengi unaonekana. Watu wengine wamevaa fulana za manjano, wakiashiria wafanyakazi wa trafiki. Majengo marefu ya jiji yamejipanga kando ya barabara.

Mtaa wenye shughuli nyingi umejaa watu na magari huku mabasi madogo ya abiria yakiwa yameegeshwa barabarani. Mabango mengi yanatangaza huduma za usafiri yakiashiria maeneo kama Nakuru City Direct na Karatina Nyeri Direct. Majengo marefu yanajipanga kando ya barabara yakionyesha maisha ya jiji.

Basi jeupe la Isuzu limesimama barabarani. Watu wengi wanatembea kando ya barabara. Kuna majengo marefu wenye vioo nyuma. Mabango ya matangazo yanaonekana ju. Hii inaonyesha shughuli nyingi za mijini.

Barabara kuu pana yenye magari mengi ya ukubwa tofauti imegawanya na ukanda wa kijani kibichi katikati. Kila upande wa barabara, majengo marefu yamesimama. Ng'ombe kadhaa wanachungana kando ya barabara hiyo. Kwa mbali miundo mingine ya mijini na mawingu meupe yametanda angani.

Basi jekundu la Prudence Baraka limesimama mtaani. Watu wengi wanatembea na kusimama karibu nalo. Kuna pikipiki na gari nyeupe pembeni. Mabango ya matangazo yanaonekana juu. Hii inaonyesha shughuli nyingi za jiji la Nairobi.

Huu ni mzururo wa magari yanayopita barabarani ikiwemo basi kubwa la rangi ya machungwa na bluu , upande wa kulia kuna ukuta mrefu wa saruji huku miti na majengo yakionekana kwa umbali. Barabara yenyewe inaonekana kuwa na magari mengi.

Barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na barabara mengi, malori na mabasi. Watu wanatembea kando ya barabara na baadhi yao wanavuka barabara. Upande wa kulia kuna majengo na miti iliyopandwa kando ya barabara. Upande wa kushoto kuna uzio na miti mingine pamoja na baadhi ya magari yaliyosimama. Anga linaonekana wazi likionyesha hali ya hewa nzuri.

Watu wawili wamesimama mbele ya basi kubwa la buluu. Basi hilo linaandikwa, amazing upande wake. Mtu mmoja amebeba bango refu juu ya kichwa chake. Majengo ya jiji yanaonekana nyuma upande wa kulia.

Matatu jekundu limesimama karibu na jengo. Lina picha kubwa ya simba nyuma. Watu wengi wamekusanyika kando ya barabara. Bango la matangazo linaonekana upande wa kushoto. Hii inaonyesha usafiri wa umma wenye sanaa.

Matatu ya rangi ya dhahabu na sanaa imesimama barabarani. Ina michoro ya kipekee na maneno the future is female nyuma. Lori la bluu na gari jeusi viko karibu. Kuna barabara kuu na daraja mbali. Hii inaonyesha matatu iliyopambwa vizuri.

Kuna gari dogo la abiria la rangi ya chungwa lililosimama barabarani. Watu kadhaa wanatembea karibu na gari hilo na mabasi mengine yanaonekana nyuma. Majengo marefu ya jiji yanaonekana pembeni ya barabara. Nguzo za njano na nyeusi zimepangwa kando ya njia.

Kijana amesimama karibu na nguzo barabarani. Watu wanatembea kando ya njia iliyotengenezwa kwa vigae. Mabasi yenye rangi tofauti yameegeshwa karibu. Kuna maduka na vibanda vidogo kando ya njia.

Gari nyeupe la teksi limesimama barabarani, kuna ishara kubwa ya teksi yenye rangi ya machungwa juu yake. Watu kadha na mageno marefu yanaonekana nyuma. Basi lenya rangi ya zambarau linaonekana kwa umbali. Mazingira yanaonyesha shuguli za usafuri mjini.

Eneo la jiji lina mabasi na magari mengi. Mabango makubwa ya matatu yameonekana juu ya magari. Watu wengi wanasubiri au wanatembea karibu na matatu. Majengo marefu yenye rangi mbali mbali yamezingira eneo hilo. Hii inaonyesha kituo cha mabasi chenye shughuli nyingi.

Katika mtaa wenye shughuli nyingi watu wengi wanatembea katika barabara huku askari wa trafiki wakiongoza magari. Sanamu kubwa inaonekana katikati ya eneo hilo likiashiria eneo maarufu au la kihistoria. Bango kubwa la tecno limeonekana likitangaza bidhaa zao. Majengo marefu yanayaza anga.

Basi la abiria la rangi ya bluu na kijivu limesimama barabarani likiwa na namba M908 mbele yake. Mtu amesimama akiliangalia basi kutoka nyuma. Barabara inaonekana kuwa na lami na kuna miti na majengo nyuma.

Barabara yenye lami inaonekana ikiwa na alama za kivuko cha watembea kwa miguu, huku gari dogo jeupe likiendeshwa mbele. Ishara ya barabara yenye picha ya mtu anayetembea inaonekana upande wa kulia. Nyuma kuna majengo, miti na magari mengine yaliyopakiwa.

Mazingira ya mjini yanaonyesha majengo marefu. Basi dogo la abiria limesimama barabarani, huku watu wengi wakitembea kando ya njia. Mabango ya matangazo ya WIFI yameonekana. Hii inaonyesha shughuli nyingi za jiji.

Kuna makutano yenye shughuli nyingi barabarani, yakiwa na magari, mabasi, na pikipiki . Maafisi wa trafiki wamevaa fulana za manjano wanasimamia trafiki. Majengo marefu na miti ya kijani kibichi yanaonekana nyuma. Mabasi ya abiria yamesimama kwenye makutano yakisubiri kupita.

Bango kubwa lenye namba 46 linaonekana katikati. Mtaani kuna watu wengi na mabasi ya abiria. Majengo marefu yanaonekana nyuma ya miti. Ishara ya mshale chini inaashiria kuingia.

Basi za abiria zenye rangi mbali mbali zimeegeshwa barabarani. Watu wengi wanatembea katikati ya barabara yenye shughuli. Majengo marefu yanajaza pande zote za barabara yakionyesha jiji. Anga linaonekana wazi juu ya shughuli za mtaani.

Barabara kuu ndefu ina magari machache. Miti ya kijani kibichi imepangiliwa upande wa kushoto. Lori jeupe na magari mengine yanaonekana mbali. Kuna madimbwi ya maji kando ya barabara labda mvua imenyesha.

Bomba la kisasa lenye rangi nyeusi, linamwaga maji ndani ya sinki jeusi. Kando yake kuna chupa ya sabuni ya maji na vazi dogo lenye ua la zambarau. Nyuma ya sinki kuna vitu vingina vilivyopangwa vizuri.

Barabara ya vumbi yenye mashimo na tope inaonekana ikionyeshwa kuwa haijatengenezwa. Pikipiki moja imeegeshwa mbali na watu wachache wanaweza kuonekana wakitembea kwa mbali. Pande za barabara zimezungukwa na kuta.

Kifurushi kikubwa cha mpira wa kijani kimezungushiwa kamba nyeupe. Kinaonekana kimefungwa vizuri kuashiria kuwa tayari kwa usafirishaji au kuhifadhi. Mpira huu huenda unatumika kwa umwagiliaji.

Ukuta mrefu wa mawe unajitokeza mbele huku nyuma yake kukiwa na majengo mbalimbali yenye ghorofa. Baadhi ya majengo yanaonekana bado yakiwa katika ujenzi huku mengine yakiwa yamekamilika. Juu ya baadhi ya majengo kuna matanki ya maji.

Bomba kubwa za chuma zilizotumika zimerundikana kwenye rundo la udongo na takataka zikiwa zimefunikwa na kutu. Miti na majani kavu yanaonekana nyuma. Inawezekana mabomba haya yalitumika kusafirisha maji.

Bomba la chuma linatiririsha maji mengi likiwa limewekwa kwenye ukuta wa rangi ya udongo wenye ukongo. Mabomba mengine yanaoenekana kwa umbali. Inaonekana ni chanzo cha maji safi.

Ukuta wa mabati uliochakaa umesimama wima huku chini yake kukiwa na mazingira ya udongo na nyasi kavu. Bomba ndogo la maji linajitokeza kutoka ukutani likiwa limezungukwa na mawe na mimea michache.

Kuna shimo refu la udongo uliotandazwa huko upande wa kulia ukionyesha sehemu ya gari kubwa la ujenzi. Udongo umefukuliwa na mimea midogo imetawanyika hapa na pale. Mbali kidogo kuna majengo na miti chini ya anga la buluu. Kivuli cha mtu kinaonekana chini upande wa kushoto.

Tangi kubwa la maji la rangi nyeusi limewekwa juu ya jengo. Jengo hilo limejengwa kwa matofali, na kuna nguzo za chuma zikisimama karibu na tangi. Anga linaonekana wazi, likionesha mandhari ya mbali.

Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba la chuma na kuingia kwenye tangi la mawe lililojaa maji, tangi hilo limejengwa kando ya ukuta likiwa na nyasi kijani kibichi pembeni. Mwangaza wa jua unaangaza juu ya maji na mazingira.

Njia ndefu ya mfereji wa maji chafu imechimbwa ardhini. Kila upande wa mfereji udongo mwingi umerundikwa. Kwa mbali majengo kadhaa yamesimama huku nguzo za umeme na nyaya zikionekana angani. Miale ya jua inayozama inatoka nyuma ikitoa mwanga hafifu kwenye mandhari haya.

Kifurushi cha mabomba, meusi, marefu, kimerundikana kwenye ardhi yenye udongo na nyasi chache. Mabomba haya yamepangwa kwa uangalifu na kwa mbali kuna shamba la kijani kibichi la miti.